Huyu ni mama, daktari na mtoto wakiwa hospitalini. Mtoto huyu anapewa dawa kupitia mdomo wake. Daktari huyu amevaa koti lake jeupe la kazi na mama akiwa amembeba mtoto wake mikononi.

Ndani ya hospitali, pana miti zinazoning'inia, zenye rangi tofauti. Waridi na nyeupe. Watu wawili wamesimama wakimtazama mtoto aliyelala kitandani.

Pedi za wanawake zilizofungwa kwa mifuko iliyo na maandishi meupe, zimewekwa juu ya meza yenye rangi ya hudhurungi.

Daktari aliyevaa miwani, ameketi akimhudumia mtoto aliyeshikiliwa na mama aliyevalia hijabu au buibui la rangi ya njano.

Daktari aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati amesimama akiwa ameshikilia sindano mkononi aliyoichomeka ndani ya kichupa kidogo akiingiza dawa ndani ya sindano hio.

Daktari aliyevalia koti leupe na shati leusi amevalia miwani na barakoa ya rangi ya samawati huku mikononi ameshikilia sindano na chupa ndogo nyeupe.

Mhudumu wa afya aliyevalia kinga nyeupe mikononi na barakoa ya samawati anamhudumia mgonjwa aliyeketi akiwa ameinua shati lake kwenye upande wa bega.

Watu wawili, mmoja akiwa ameinama na mmoja akiwa amesimama wamevalia mavazi meusi na mekundu wakiwa wanachota maji.

Wahudumu wa afya wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeupe na samawati wamesimama ndani ya zahanati huku mmoja akiwa anamhudumia mtoto alielazwa kitandani.

Wahudumu wa afya wawili waliovalia mavazi meupe, mmoja akiwa amesuka na mwingine akiwa ana nywele fupi, wamewashikilia watoto wadogo.

Watu watatu waliovalia mavazi meupe wameshikilia masanduku ya rangi nyekundu yenye maandishi meupe wakiwa wamesimama.

Chupa ndogo ya dawa iliyofunikwa kifuniko ina maandishi meusi na mekundu yanayoelezea zaidi kuhusu kilicho ndani ya chupa hio. Sindano imewekwa kando ya chupa hio.

Moto unawaka juu ya sakafu la meza lililo la rangi nyeusi; mwanafunzi amesimama akiwa amevalia koti leupe, miwani, na barakoa nyeupe.

Daktari amevalia mavazi meupe na barakoa nyeupe. Akiwa amesimama kando ya meza, iliyo na chupa na bidhaa zingine.

Daktari au muuguzi aliyevalia koti leupe na barakoa ya rangi ya samawati na kinga nyeupe mkononi anamhudumia mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama aliyeketi.

Mikono ya daktari iliovalia kinga nyeupe na nguo ya rangi ya njano imeishikilia mikono ya mgonjwa ilio na madoadoa meupe.

Chupa ndogo nyeusi iliolazwa kwenye meza ya rangi ya hudhurungi kifuniko kikiwa wazi inatoa tembe za rangi nyekundu.

Wahudumu wa afya au madaktari waliovalia mavazi yanayofanana wakiwa wamevalia kofia za rangi tofauti na barakoa za kufanana wanamhudumia mgonjwa.

Watu waliovalia mavazi yenye rangi tofauti, wamesimama mbele ya pedi zilizopangwa za wanawake, wakiwa wameshikilia mabango meupe mikononi yaliyo na maandishi meusi.

Hawa ni madaktari wawili wa kike. Mmoja akiwa ameshikilia karatasi na kwenye vitanda hivi tunaona watoto wadogo walio wagonjwa, wakitibiwa na mmoja wa madaktari hawa.

Mtoto aliyevalishwa mavazi meupe na kufunikwa na kitamba cha rangi ya waridi. Ameshikiliwa na mama aliyekaa juu ya kitanda.

Chupa ndogo zenye vifuniko vya rangi ya njano zina maandishi meusi na meupe yanayoelezea zaidi kuhusu chupa hizi na kitu kilichomo ndani ya chupa hizi.

Daktari amevalia mavazi meupe, mkononi akiwa amevaa saa na barakoa akiwa ameiweka kwa kidevu, akiwa ameshikiria kitu mkononi.

Anga imetanda mawingu meupe. Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wamekanyaga maji yaliyozingira nyumba ya manyata.

Watoto wadogo watatu waliovalia mavazi ya rangi tofauti na wenye jinsia mbili tofauti, wa kike na wa kiume, wamepanga foleni wakiwa wanachota maji kwenye tangi.

Chupa ndogo iliofungwa kifuniko ina dawa nyeupe zilizo za duara. Maandishi meupe, mekundu na nyeusi yameandikwa kwa chupa hio.

Watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti na kofia kichwani wapo katika eneo lililoporomoka. Anga ina rangi ya samawati, ina mawingu meupe.

Mvua kubwa ilinyesha, na maji yakajaa. Yakiwa yameingia kwenye majumba ya watu mbalimbali. Na kando pakiwa na miti mikubwa na midogo kama vile migomba.

Chupa tatu ndogo zenye rangi tofauti nyeupe na nyeusi zina maandishi ya rangi tofauti yanayoelezea kilichomo ndani ya chupa.

Mhudumu wa afya aliyevalia kofia nyeusi na koti leusi na shati leupe anamhudumia mtoto aliyeshikiliwa na mama aliyevalia kofia ya rangi ya njano.

Jengo kubwa lenye mistari meupe limezingirwa na nyasi za kijani kibichi. Watu wawili wanayachota maji machafu yaliyojaa kwa kutumia ndoo.

Sanduku dogo la dawa lenye maandishi ya rangi tofauti kijani, samawati yakiwa yanaelezea kuhusu dawa hizi imewekwa juu ya meza.

Daktari wa kienyeji aliyevalia mavazi yaliyo na rangi tofauti hudhurungi, nyeupe, nyeusi. Ameketi kwenye mkeka ulio na bidhaa zake za kutibia.

Mkono uliovalia kinga umeishikilia chupa ndogo yenye maandishi ya rangi tofauti na sindano iliyochomekwa kwenye chupa hio ina maandishi meusi.

Daktari amevalia koti leupe, barakoa ya rangi ya samawati, na kofia ya rangi ya samawati. Ameshikilia sanduku lekundu.

Wahudumu wa afya, waliosimama, wamevalia mavazi ya rangi tofauti na viakisi vya rangi ya samawati.

Chupa nyeusi yenye kifuniko cheupe ina maandishi ya rangi ya njano, nyeupe na nyekundu yanayoelezea zaidi kuhusu kilicho ndani ya chupa hii.

Wazimamoto wawili waliovalia mavazi ya rangi ya njano na kofia nyekundu na mabegi mgongoni wapo katika eneo linalowaka moto.

Daktari amevalia koti leupe na barakoa ya rangi ya samawati na miwani ameshikilia chupa ndogo nyeupe na sindano.

Daktari aliyevalia vazi leusi na barakoa ya rangi ya samawati anakinga mkononi nyeupe na saa nyeupe, akimuhudumia mgonjwa aliyevalia miwani nyekundu.

Nyumba zimejengwa za aina tofauti. Miti midogo ya rangi ya kijani kibichi, imezingira majengo haya.